Dhana ya maktaba ya kidijitali wa usomaji wa kielektroniki ina simu chanja iliyo lala chini na juu yake kuna rafu za vitabu zilizopangwa kama maktaba ndogo. Yaashiria kua vitabu vingi vinaweza kuhifadhiwa na kusomwa kupitia kifaa kidogo cha simu.

Mfumo wa kidijitali unaonyesha dhana ya akili badia au kujifunzia kwa mashine kuna picha ya kichwa cha binadamu chenye magurudumu yakienda ikiashiria mawazo na akili. Mikono yaashiria uwezo wa kuguza au kudhibiti imezungukwa na ikoni zingine za kidijitali kama vile vitabu, video na nyaraka.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo, kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi ya masomo ya kielektroniki na picha ya kompyuta ikiwa na kitabu ikionyesha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Karibu na kompyuta kuna kikombe na karatasi.

Mwanamke ambaye amevaa miwani ya kisasa akishika kitu kinachofanana na kalamu au kidhibiti cha mbali, aonekana akishirikina na makadirio ya kidijitali au uhalisia pepe unaoonekana kama nyota au data. mandhrai yaashiria mazingira ya kiteknolojia au ubunifu.

Kielelezo cha kidijitali cha elimu au masomo. Katikati kuna kompyuta inayoonyesha vitabu na kioo cha kukuza. Vitu vingine vinavyozunguka kompyuta ni pamoja na vitabu wazi, kalenda, bulbu ya mwanga ikiashiria mawazo na ramani ya dunia.

Mkono wa mtu ukiguza kitufe chenye mwanga kinachowakilisha dhana ya kujifunzia kwa njia ya kielektroniki. karibu na kitufe hicho, kuna ikoni mbalimbali zinazoelekeza vipengele vya kujisomesha kutumia kielektroniki kama vile mawasiliano, data na ujuzi.

Mchoro wa picha ya kompyuta ya mezani iliyowekwa katikati ya mandhari ya buluu na nyeupe. Skrini ya kompyuta ina maneno ya kujifunzia mtandaoni. Picha ya sheria dhana ya elimu ya kidijitali au masomo yanayofanyika kupitia mtandao.

Msichana akiwa ameketi kwenye meza na kutazama kompyuta ya mezani. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke mwengine anayefundisha au kuwasilisha kitu labda kupitia video au simu ya video. Msichana aonekana akiandika au akifuatilia kwa umakini.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo, kwenye skrini ya kompyuta kuna maneno yanayooashiria kusomea mtandaoni na ikoni na vitabu. Karibu na kompyuta kuna simu ya mkononi na karatasi kuashiria mazingira ya kazi au masomo.

Watoto wawili wasichana, wakitumia kompyuta ya mkononi. Msichana mmoja ana tabasamu na kuweka mkono wake chini ya kidevu akitazama kamera. Msichana mwingine anaonekana akizingatia kompyuta. Juu kushoto kuna nembo ya UNESCO.

Vidole vya mtu vikichapa kwenye kibodi na juu yake kuna kioo ya sura cha kidijitali kinacho neno la kujifunzia kutokana na mtandaoni. Yaashiria kama mtu anatumia kompyuta kwa madhumuni ya kujifunza mtandanoni au kazi inayohusiana na teknolojia ya elimu.

Mwamume mwenye umri wa makamu akiwa amevaa miwani na shati la bluu akitabasamu huku akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Onekana akiandika au akifanya kazi kwa bidii, labda akijiuzishisha na kazi ya ofisi au masomo. Uonekana ameridika na shughuli anayefanya.

Kiolesura au tovuti ya programu ya masomo ya kielektroniki. Kwenye skrini kuna picha imechorwa inayoonyesha wanafunzi wawili wakitumia kompyuta na kofia ya kuhitimu ikiruka. Rangi kuu ni zambarau na kuna menu au rambazaji juu ya viungo.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na kuna alama za kidijitali zenye michoro na mistari inayobainisha teknolojia. Anaonekana akitumia kompyuta hiyo, ishara ya matumizi ya mtandao, mawasiliano ya kidijitali au kazi za kiteknolojia

Bango ya kielimu ya kisasa lenye mandhari ya buluu inaonyesha wanafunzi wakijifunza kupitia vifaa vya kidijitali na alama za kielimu kama kofia za kuhitimu . Inatangaza jukwaa la elimu mtandaoni, haswa kwa watu wadogo.

Kundi la wanaume watano, wote waonekana vijana, wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Wengi wao wanatumia kompyuta mpakato na wanazungumza, kuashiria wanashirikiana kwenye mradi au wanafanya kazi pamoja. Inaonekana kama mazingira ya ofisi, labda ya kiteknolojia.

Mwanaume mwenye nywele za rangi ya dhahabu amevaa shati nyeupe ameketi kwenye dawati ya kazi. Akionekana akirekebesha kola ya shati au kufunga kifungu. Mbele yake kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi, nyuma yake kuna dirisha pazia marefu ya rangi ya kahawia.

Kijana aliyevaa kifaa cha uhalisia pepe machoni akitazama mbele huku kukiwa na mwangaza na miundo ya kidigitali inayolia hewani. Yaashiria matumizi ya teknolojia ya hali ya juu kama uhalisi ya pepe au halisia iliyodhibitiwa.

Kundi la watu waliokaa kwenye meza ya mbao kila mmoja akiwa na kifaa chake cha kielektroniki kama vile kompyuta ndogo au simu. Juu ya meza kuna maneno mengi yaliyohusiana na mfumo wa kusomea kidijitali yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Pamoja na ikoni zinazohusiana na elimu na teknolojia.

Mkono ukinyanyua simu janja huku skrini ya simu ikionyesha mkusanyiko wa ikoni mbalimbali za teknolojia na mawasiliano zinazozunguka. Ikoni hizi zinawakilisha huduma mbalimbali kama vile barua pepe, simu, mawingu na kompyuta ndogo.

Mtu akiwa ameshikilia kompyuta kibao yenye programu na kujifunza kutokana na mtandao, inayoonekana wazi kwenye skrini yake. Skrini ina rangi ya buluu na maikoni tatu inazohusiana na elimu. Kofia ya kuhitimu, kitabu na ishara ya video. Hii inaashiria matumizi ya kiteknolojia kwa ajili ya kujifunzia mtandaoni au elimu ya mbali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi zenye kufuata mtindo asili. Amevaa shati ya rangi ya chungwa, akikaa mezani na kufanya kazi. Aonekana akichora au kuandika kwenye kitabu kikubwa kilicho wazi, huku kompyuta mpakato nyeupe ikiwa mbele yake.

Mchoro unaoonyesha skrini mbili za kompyuta zikionyesha dhana ya elimu mtandaoni, au kujifunzia kwa njia ya kielektroniki. Skrini ya kwanza ina picha ya kofia ya mahafadhi na globu ikimaanisha elimu ya kimataifa. Skrini ya pili ina picha ya kitabu wazi ikimaanisha kujifunza au kusoma.

Mchoro unaoleza mfumo wa masomo mtandaoni ikionyesha kompyuta yenye maneno na mfumo wa mtandaoni katikati ikizungukwa na icon mbalimbali zinazowakilisha vipengele tofauti vya kujifunza mtandaoni kama vile simu janja, vitabu, calculator ,mwalimu na mwanafunzi na kibodi.

Mchoro unaoonyesha dawati la kazi au kujifunzia. Inaonyesha kompyuta mpakato iliyo wazi, kikombe chekundu, simu ya mkononi, daftari, kalamu na miwani, zote zikiwa zimewekwa kwa mpangilio. Mchoro huu huashiria mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi mtandaoni.

Mwanafunzi, labda kijana akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo akihudhuria darasa la mtandaoni au mkutano wa video. Kwenye skrini ya kompyuta ndogo, mwalimu au mzungumzaji anaonekana akitoa somo. Mwanafunzi huyo anaonekana akiandika kwenye daftari akionyesha ushiriki wake katika masomo.

Msichana mdogo akitumia kompyuta kibao na kalamu ya kidigitali anaonekana kutabasamu na kujishughulisha na kile anachokifanya. Juu ya kompyuta kibao kuna mchoro ulimwengu wa kidigitali na nembo mbalimbali ikiambatana na maneno yanayoashiria anajifunza kwa njia ya mtandao.

Hapa kuna watu wawili. Mzee aliyevaa miwani na mwanamke aliyevaa sweta ya rangi ya njano. Mwanamke huyu amemshika mzee mabega. Mzee huyo ameshika kompyuta ya vidole kwa mikono miwili.

Kuna wasichana wawili wanaotumia kompyuta mpakato. Wasichana hawa wawili wana nywele za rangi ya hudhurungi. Huenda wamelala juu ya kitanda. Kompyuta hii ina rangi nyeupe. Moja wa wasichana anaonekana kama anafungua ile kompyuta

Kuna kompyuta mpakato juu ya meza. Kompyuta hio ina mandhari ya rangi ya blue , kijani, na waridi, yenye maneno ya online education . Kando ya kompyuta kuna kikombe cha rangi ya kijani.

Kuna binti aliyevaa earphones ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kama anasikiliza na kumtazama mtu kwenye kompyuta hiyo. Pia, anaonekana kama anaandika kitu kwa kutumia penseli. Kando ya kompyuta, kuna simu ya mkono.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa vizuri. Kuna madirisha makubwa matatu yenye mapazia meupe upande wa kulia. Chumba chaonekana kuwa na mwanga wa kutosha na kuta zina rangi nyeupe. Pia kuna ubao wa kuandikia upande wa kulia na kiti pamoja na meza ya mwalimu.

Kitanda kimoja ya kulala kina shuka yenye michoro ya mistari meusi na meupe inayofanana na milia ya punda milia. Juu ya shuka kuna blanketi mbili, moja nyekundu iliyochora miraba na nyingine yenye mistari rangi ya mbalimbali. Kitanda kiko chumbani na kando yake kuna kiti na kitu kinachoonekana kama begi la buluu.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri, kuna meza ndefu za kazi zilizojazwa na vyombo vya glasi, mabomba ya maji na vifaa vingine vya maabara. Kabati za juu zenye milango ya kioo imetundikwa ukutani zikiwa zimejaa vifaa.

Mchezaji wa mpira wa vikapu akiwa amevali jezi ya rangi ya njano na buluu akiandaa kurusha mpira. Anaonekana kuwa kwenye uwanja wa mpira wa vikapu na nyuma yake kuna watazamaji wengine walisimama na kukaa wakifuatilia mchezo. Hali yaashiria kuwa shindano la mchezo.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya ukumbi. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu. Aonekana akirusha mpira kuelekea upande wa kikapu. Wachezaji wengine wako uwanjani na sehemu za kuketi za watazamaji zaonekana nyuma.

Chumba chenye samani chache kinachoonekana kuwa chumba cha kulala na kusomea. Kuna kitanda kimoja chenye fremu ya mbao, godoro, mto mweupe na blanketi ya rangi ya buluu na nyeupe iliyo na miraba. Karibu na kitanda kuna meza nyeupe na kiti cha plastiki cheupe.

Mahabara ya kisasa, katikati kuna benchi ndefu nyeupe yenye sinki na mifumo ya gesi, ikiwa na kabati chini yake. Kuna viti vinne vyeupe, vya juu vilivyopangwa mbele ya benchi. Nyuma kuna madirisha mawili na rafu za mbao zilizo wazi. Upande wa kulia, kuna standi ndefu za chuma, yenye umbo la zigizagi.

Chumba kinachoonekana kama hosteli au chumba cha kulala cha wanafunzi. Kuna kitanda cha ghorofa kilicho na magodoro mawili, kimoja kikiwa na foronya ya rangi ya blue na kingine pink . Kushoto mwa kitanda kuna meza ndogo ya kusomea iliyoshikiliwa ukutani na kiti cha rangi ya blue .

Kundi la vijana wamekaa kwenye nyasi bandia, kando ya uwanja wa michezo wakimsikiliza mwalimu wa mkufunzi mzungU, aliye simama mbele yao. Mwalimu aonekana akifundisha au kuelekeza jambo fulani, nyuma yao kuna jengo la uzio wao ikionyesha mazingira ya kituo cha mafunzo au chuo.

Chumba kilicho na vitanda vilivyopangwa juu ya vingine ikiashiria mabweni au chumba cha kulala cha pamoja. Kuna magodoro mekundu na muepe kwenye vitanda hivyo. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye moja ya vitanda vya juu. Ukuta unaonekana kuwa na rangi hafifu na kuna mwanga hafifu chumbani.

Chumba chenye vitanda vingi vya kulala, kinachoonekana kuwa cha hosteli, bweni au kambi. Kuna kitanda kimoja cha ghorofa mbili, kilichotengenezwa kwa mbao na magodoro ya bluu. Karibu yake kuna vitanda viwili vingine vya chini, pia vya mbao na magodoro ya bluu. Chumba kina mapazia meupe.

Uwanja wa mchezo wa mpira wa vikapu wenye rangi nyekundu ya udongo au lami, kuna watoto kadhaa wakicheza au wakifanya mazoezi kwenye uwanja huo. Nyuma ya uwanja kuna majengo marefu ambayo inaweza kua shule au taasisi nyingine ya elimu.

Darasa tupu lenye madawati na viti vingi vilivyopangiliwa vizuri. Madawati yana rangi nyeupe na viti vina rangi nyeusi au buluu. Yaonekana kama darasa la shule au chuo kikuu, kikisubiri wanafunzi au likiwa limeisha masomo.

Ndani ya maktaba au chumba cha kusomea. Kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu mbalimbali vikiashiria maktaba iliyojaa. Wanafunzi au wasomaji wawili wanaonekana wameketi kwenye meza wakiwa wamejitumbukiza kwenye masomo yao. Juu kwenye kuta kuna saa kubwa au picha yenye rangi na pia kuna mimea iliyopangwa vizuri.

Rafu ya vitabu yaonekana kuwa katika maktaba au duka la vitabu, ikiwa na vitabu vikubwa viwili inavyoonekana wazi. Kitabu cha kwanza chaashiria ramani ya dunia ya watoto na kina picha ya dunia. Kitabu kingine chaashiria vitabu vya elimu na marejeleo ya watoto.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kilichapangwa na shuka kichwani. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inia. Kuna mabati kubwa la mbao lenye kioo upande wa kulia na msalaba mdogo unaoning'inia ukutani. Chumba chaonekana kuwa rahisi na safi.

Chumba chenye vitanda viwili, kimoja kikiwa kitanda cha kawaida na kingine chaonekana kuwa sehemu ya kitanda cha ghorofa. Vitanda vyote vimetandikwa shuka ya rangi ya buluu. Kati ya vitanda, kuna meza ndogo nyeupe na zulia la mistari njano na nyeupe chini.

Ndani ya maktaba, ikiwa na rafu ndefu zilizojaa vitabu pande zote mbili. Rafu hizo zinaenea hadi mbali zikijenga hisia ya kina. Dari yaonekana kuwa na taa ndefu zikionyesha nafasi iliyo na mwanga wa kutosha. Yaashiria hisia utulivu na ujuzi.

Maktaba ikiwa na rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Upande wa kushoto, kuna ngazi zenye mlima wa chuma zikielekea ghorofa ya juu. Mazingira yaonekana kuwa ya utulivu na yamepangwa vizuri yakiashiria mahali pa kusoma na kujifunzia.

Chumba cha kompyuta kilicho na meza ndefu za mao zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina seti ya kompyuta ikiwa na monita, kibodi na kipanya. Chumba kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia na yaonekana kuwa tupu bila watu.

Chumba kikubwa chenye vitanda kadhaa vya chuma, vingine vikiwa vitanda viwili, vyaonekana kama bweni au kambi ya kulala, labda katika taasisi, shule au hospitali. Baadhi ya vitanda vina magodoro au masuka.

Ukumbi mbubwa uliojaa watu wengi walioketi kwenye viti vya rangi nyekundu ikiashiria kama tukio la mkutano unaoendelea. Jukwaa lenye umbo la duara laonekana upande wa kulia na kuna kipaza sauti kimesimama juu yake. Watu wengi wamevalia nguo rasmi wakionyesha kuwa ni tukio muhimu.

Chumba kinachoonekana kama bweni au kambi kikiwa na vitanda vyingi vya chuma vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya vitanda ni vitanda viwili. Sakafu ni rangi ya kahawia iliyokolea na kuta ni nyeupe. Kwa mbali, kuna madirisha na meza au makabati.

Mchezo wa mpira wa vikapu unaoendelea ndani ya uwanja. Wachezaji wawili wako. Mmoja amevalia jezi la bluu na mwingine jezi ya chungwa waonekana wakiwania mpira katikati mwa uwanja. Wachezaji wangine na watazamaji waonekana kwa nyuma huku kuta za rangi ya bluu na nyekundu zikionyesha sehemu ya jengo.

Jumba kidogo cha kulala au cha wageni kilicho pangwa kwa urahizi. Kuna godoro ndogo jini na matandiko ya bluu, yaliyo kunjwa vizuri upande moja. Karibu na godoro kuna meza ndogo ya mbao enye mau kwenye chombo na kiti kimoja.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na pia kitanda kimoja cha chini. Yaonekana kama chumba cha kulala cha mabweni au hosteli ambacho kinaweza kuchukua watu wengi. Chumba kina sakafu ya mbao na dirisha lenye nono au grili.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa kikiwa kimepangwa kwa ajili ya kulala. Kila kitanda kina matandiko meupe yaliyopangika vizuri. Dirisha kubwa laonekana upande wa kushoto likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba na unaweza kuona kidogo nje.

Darasa au chumba cha mhadhara, mwalimu au mhadhiri amesimama mbele ya ubao mweupe mkubwa, akiandika au kueleza jambo fulani kwa wanafunzi. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti na meza za mbao wakifuatilia somo. Chumba kina taa za juu na milango miwili yaonekana nyuma.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri. Inaonekana kama chumba cha mwanafunzi au cha mtu mmoja. Kitanda kimepambwa kwa matandiko ya kisasa na kimebatanishwa na rafu yenye vitabu na mapambo. Upande mwingine wa chumba kuna meza ya kusomea yenye kompyuta mpakato. Taa za mezani na kiti ikionyesha nafasi ya kazi.

Mwana riada kijana akifanya mazoezi ya riada kwenye uwanja wa ndani. Amevalia vazi la njano anakimbia kati ya kuni za rangi nyeundu zilizopangwa kwenye njia ya kukimbia. Watu wengine na wauzi wanaonekana nyuma wakionyesha kuwa tukio la mazoezi au mashindano.

Kundi la wasichana sita au zaidi wakiwa wamevalia nguo za michezo zenye rangi nyekundu na nyeusi na wakiwa na pomopo kwenye mkono. Wanaonekana kuwa timu au kikundi cha densi wakifanya pose la furaha na nguvu kwenye uwanja wa nyasi.

Safu vya vyumba au nyumba ndogo zenye milango na madirisha ya rangi ya kijani kibichi. Kuta zimejengwa kwa mawe au matofali yanayofanana na mawe. Kuna njia ya saruji mbele ya vyuma na mlango mwingine wa kijani unaoonekana kwa mbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya makazi labda nyumba za kupangisha.

Bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu ikiwa limezungukwa na staha ya mbao . Kando ya bwawa, kuna viti vingi vya mapumziko vya rangi ya chungwa, vilivyopangwa kwa safu . Nyuma ya viti, kuna jengo lenye kuta la kijivu. Kwa mbali kuna mnara wa mawasiliano au muundo mwingine wa chuma.

Darasa au maabara ya kompyuta ambapo wanafunzi kadhaa wamevaa mashati mekundu wamekaa mbele ya kompyuta zao. Mwalimu mwanamke aonekana amesimama upande wa kulia akielekeza au akifundisha. Kwenye ukuta wa nyuma kuna mabango au chati zilizo bandikwa.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vya chuma vya rangi ya buluu. Kuna watu wamelala au kupumzika kwenye baadhi ya vitanda hivyo. Chumba chaonekana kuwa hosteli au bweni, na kuna kiyoyozi ukutani. Yaashiria mazingira ya malazi ya pamoja.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichopangwa vizuri, kikiwa na shuka nyeupe. Chumba cha onekana kuwa safi na rahisi chenye pazia nyeupe kwenye dirisha. Sakafu laonekana kuwa na muundo fulani, labda vigae au zulia.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule wakishiriki katika shughuli ya kupanda miti. Kila mwanafunzi ameshika ncha ya mti. Mwalimu au mratibu aonekana akiwa katikati akitoa maelekezo. Nyuma yao kuna jengo kubwa labda shule yenyewe na udongo umefukuliwa kuashiria maeneo ya kupanda miti.

Kundi la wanawake wakicheza au kufanya burudani ndani ya ukumbi labda wakati wa sherehe au tamasha. Wanawake hao wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali kama wanatoka katika tamaduni tofauti. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi na picha.

Kundi la wanafunzi wanaonekana kuwa wavulana na wasichana, wote wakiwa wamevalia sare zinazofanana. Sare hizo zinajumuisha mashati meupe, tai nyeusi na sketi nyeusi au kaptula nyeusi. Wamesimama wima wakiwa wamepanga foleni kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi nyuma yao.

Msichana au mwanamke kijana amevaa koti ya rangi nyeusi na anatumia vipokea sauti ya buluu. Ameketi kwenye meza na anaonekana akitumia kompyuta kibao. Anaonekana kuzingatia sana anachokifanya kwenye kifaa hicho, nyuma yake kuna rafu za vitabu na vitu vingine vinavyo ashiria mazingira ya shule au kujifunzia.

Watu wanne, wawili wanawake na wawili wanaume ambao wanaonekana kujihusisha na shughuli ya ishara. Mwanamke aliye mbele ameketi kwa kugeuka mgongo kidogo na mkono wake unafanya ishara ya namba tatu au herufi W. Wengine watatu walio nyuma pia wanatumia mkono yao kutoa ishara zinazofanana.

Mwanamke mchanga mwenye miwani na nywele ndefu akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu na akishikilia karatasi labda kwenye mkutano au darasa amevalia shati lenye maua. Pembeni yake mwanamke mwingine aonekana akimwangalia.

Mwalimu mwanamke amevaa miwani akitabasamu na kumfundisha msichana mdogo. Mwalimu aonekana akitumia ishara za mikono labda akimfundisha hesabu au lugha ya ishara. Nyuma yao kuna bodi yenye nambari kuanzia sita hadi ishirini.

Darasa labda sayansi au somo lingine la vitendo kutokana na meza za maabara zinazoonekana. Mwalimu akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe anaonekana akitoa amelekezo au kufundisha huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye meza zao. Mmoja wa wanafunzi amevaa shati yenye rangi nyingi, anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake.

Mwanaume mchanga akiwa ameketi kwenye bench la mbao nje labda bustanini. Amevalia fulana nyeupe, koti la kijivu lisilo na mikono na miwani ya jua. Anaonekana akiongea kwenye simu yake huku akiwa ameshikilia vitabu au daftari mikononi mwake.

Mwanamke, huenda mtaalamu wa mwalimu, akimsaidia mvulana mdogo. Mwanamke huyu ameshika mashavu ya mvulana, labda anawasaidia kutoa sauti au kufanya mazoezi ya matamshi. Mvulana anaonekana akifungua mdomo wake na anatabasamu ndogo.

Mtoto mdogo; mvulana akiwa ameketi kwenye meza, na kuangaliana na mtu mzima ambaye aonekana nyuma akiashiria kwa vidole. Mtoto amevaa fulana ya kijivu na shingo nyekundu anaonekana akijibu kwa ishara ya vidole viwili. Kuna vitu vya kuchezea au vifaa vya kujifunzia vikiwa vimemzunguka.

Mwanafunzi mwanamke akiwa darasani akipiga makofi anatabasamu kubwa usoni mwake na unaonekana mwenye furaha. Amevaa sweta ya rangi ya pinki mbele yake kuna vitabu wazi na labda kompyuta mkononi.

Mandhari ya maktabani yaashiria mwanamke mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurusumu kinachotumia umeme akizungumza na msichana mdogo. Msichana huyo anaonekana akimsaidia mwanamke huyu labda anamshikilia kitabu au kumwonyesha kitu kwenye rafu. Rafu nyingi zimejaa vitabu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo.

Watu wawili wazima mwanamke na mwanamume wamekaa mbele ya kompyuta, mwanamke anayevaa miwani na koti jeusi waonekana akitabasamu na kumwangalia mwanamume aliyevalia miwani meusi. Nyuma yao kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu.

Kijana mlemavu akiwa amevalia shati ya rangi ya khaki na begi mgongoni. Ameshika madaftari mawili; moja ya rangi ya bluu. Kijana huyu anaonekana akitazama upande, huku akiwa katika jengo kubwa lenye mwanga na miundo ya kisasa labda chuo kikuu au shule.

Kijana mdogo, aliyevaa shati ya rangi ya chungwa, akifanya ishara kwa kutumia mkono wake, wakati akiongea na mwanamke aliyekaa kando yake. Wanaonekana wamekaa mbele ya kompyuta ndogo, labda wakijadili jambo au wakifanya kazi pamoja.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia sare za buluu za kazi labda mafundi au wafanyikazi wa viwanda. Mwanaume mmoja mwenye umri mkubwa zaidi unaonekana akimwelekeza mwingine, wotw wawili wanaangalia kifaa cha kidijitali labda komyuta kibao wakionyesha ushirikiano au mafunzo kazini.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizo sokotwa akiwa amevaa shati la buluu aonekana akipuliza busu au akifanya ishara kwa mdomo wake. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mzazi au mlezi ambaye aonekana akimwangalia. Mandhari yaashiria kua wako ndani ya nyumba labda sebuleni au katika kochi la kiijivu nyuma yao.

Darasa la shule ambapo mwalimu mwanamke aliyevalia shati jekundu amesimama mbele ya ubao mweupe akifundsha. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakisikiliza au wakishiriki, inaashiria kama somo la sayansi kutokana na vifaa vilivyo kwenye meza ya mwalimu.

Darasa au maabara ambapo mwalimu anasimama mbele ya wanafunzi wake akifundisha au akitoa maelekezo. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakisikiliza au wakishiriki katika somo. Kuna ubao mweupe nyuma ya mwalimu na vifaa vya darasani.

Msichana mdogo anayeonekana kuwa umri wa chekechea au darasa la kwanza. Amevaa miwani, ametabasamu na kushika ubao wenye herufi za alphabeti. Amevaa tisheti ya njano na ana nywele zake zimefungwa mitindo miwili. Inaashiria kama anajifunza herufi labda darasani au nyumbani.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa kwenye kompyuta labda katika maabara ya kompyuta au darasa. Watoto hawa wanaonekana wakitumia kompyuta zao na msichana mmoja mbele ambaye anaonekana kuwa na ulemavu anatabasamu na kutazama kamera.

Msichana mdogo mwenye kofia ya kuogelea ya buluu na tabasamu pana akiwa amemkumbatia mwanamke labda mkufunzi wake au mzazi wake wakiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Mwanamke huyo pia amevaa kofia ya kuogelea nyeupe. Wote wawili waonekana kufurahia muda wao ndani ya maji.

Watoto wanne, wawili wa kike na wawili wa kiume wakiwa wameketi kwenye meza wakiwa na mwalimu au mlezi wao. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia, labda wakishiriki katika shughuli ya darasa au mchezo. Mandhari ya nyuma yaonyeshana kuwa ni darasa lenye alfabeti iliyoandikwa ukutani.

Kijana mdogo labda mwanafunzi akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anatabasamu. Amevaa shati nyeupe na kaptura la blue na anaonekana furaha. Nyuma yake kuna watu wengine wakiwa hawako wazi ikiashiria mazingira ya shule au ukumbi wa mchezo.

Mwanamume mzima akitabasamu na kumtazama mtoto mdogo. Wote wawili waonekana kufurahia jambo fulani, labda wakicheza mchezo au wakifanya shughuli pamoja. Mandhari ya nyuma yaonyesha mazingira ya ndani, labda nyumbani au shuleni.

Watoto watatu wa kike wenye furaha wakiwa wamekaa pamoja na kutabasamu. Mtoto mmoja ana nywele nyeusi zilizo sokotwa, mwingine ana nywele za dhahabu na anatabasamu kwa upana, na wa tatu ana nywele nyeusi na tabasamu la upole. Wote waonekana kustarehe na kufurahia kuwepo wenzao.

Kijana ameketi kwenye kiti akitazama Komputa dogo iliyo mbele yake. Amevaa shati ya njano na anaonekana kujishugulisha na kile anachokifanya kwenye skrini mazigira yanaonekana kuwa ya kisasa labda ofisini au nyumbani.

Wanawake wawili ndani ya chumba labda ofisini au darasani, mwanamke mmoja anayeonekana kama mwalimu msaidizi amesimama nyuma ya mwanamke mwengine aliyeketi kwenye meza. Mwanamke aliyeketi amevaa miwani na skafu nyekundu na anatabasamu.

Msichana mdogo mwenye miwani anatabasamu anayeonekana kuwa na furaha, ameketi pembeni ya mwanamke mzima anayetabasamu, labda mwalimu au mlezi. Wote wawili wamekaa mbele ya ubao wa kijani darasani. Kijana mwingine aonekana nyuma akifanya kazi yake.

Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Amevalia shati la njano na aonekana kujikita kwenye kazi au masomo. Yaashiria mtu mwenye ulemavu akishiriki kimakinifu katika shuguli za kitaaluma au kazini.

Mwanamke mtu mzima na mtoto mdogo wakiwa wameketi pamoja kwenye meza mtoto ana nywele nyekundu na amevaa shati lenye milia ya bluu na manjano. Mwanamke ana rangi ya kimanjano na anatabasamu kwa upole wote wawili wanaonekana wakishiriki katika shughuli fulani kwenye meza.

Mtoto wa kiume ambaye amevaa fulana ya rangi ya machungwa akiinama na kuchora kwenye karatasi kubwa. Anaonekana akitumia kalamu ya kijani. Mtoto yuko ndani ya nyumba na nyuma yake kuna rafu ya vitabu au makabati. Mtoto anafanya shughuli ya ubunifu au masomo.

Mwalimu mwanamke akimfundisha mtoto mdogo, labda mwanafunzi wa shule ya chekechea au msingi kwa kutumia kompyuta kibao. Wote wawili wametabasamu na kuonekana kufurahia shughuli hiyo. Mwalimu anaonyesha kitu kwenye kompyuta kibao huku mtoto akitazama kwa makini.

Mwanafunzi mdogo wa kiume akiwa darasani amevaa sweta ya buluu na shati jeupe. Ameketi kwenye dawati na mkono wake wa kulia umeinuliwa juu akionyesha kuwa anataka kujibu swali au kushiriki. Nyuma yake kuna mwanafunzi mwengine ambaye pia amenyanyua mkono. Juu ya dawati kuna penseli za rangi zilizotawanyika.

Msichana mdogo akitabasamu kwa furaha huku akifanya ishara ya kutumia mkono yake, labda akijifunza lugha ya ishara, aonekana kuwa na mwanamke mwingine nyuma, ambaye aonekana akimfundisha au kuwasiliana naye kwa ishara.

Mtoto au kijana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na mwanamke, mtoto ametabasamu sana na anaonekana mwenye furaha. Mwanamke ana nywele za rangi ya dhahabu na amevaa shati ya rangi nyepesi, anashikilia kiti cha kuchezea cha rangi nyingi.

Mwanaume anayeonekana amevaa shati la njano na kitambaa cha buluu shingoni akichora kwenye turubai iliyowekwa kwenye stendi. Ana brashi mkononi mwake na paleti ya rangi. Karibu naye kuna mwanamke, labda mwalimu au msaidizi akimsaidia.

Msichana mdogo, akitabasamu na kutoa ishara ya jembe au sawa kwa mkono wake, labda akifanya mawasiliano kwa lugha ya ishara. Inaonekana kuwa mbele ya kompyuta mpakato na kuna rafu za vitabu nyuma yake. Yaashiria kuwa anajifunza au anawasiliana mtandaoni.